Wahudumu wa afya wamevaa mavazi ya kujikinga wanamhudumia mgonjwa aliyelazwa kitandani akiwa amewekewa mashine ya oksijeni. Vifaa vya matibabu viko ukutani. Hali inaonyesha huduma za dharura.

Madaktari wakiwa wamevalia mavazi ya upasuaji na barakoa, wanatekeleza jukumu la kimatibabu wakiwa chumba cha upasuaji. Wamezunguka kitanda cha mgonjwa kila mmoja akizingatia kwa makini kazi yake. Vifaa vya kisasa vimewekwa karibu vikiwemo skrini ya kufuatilia hali ya mgonjwa.

Madaktari wamevaa mavazi ya upasuaji na barakoa, wakiwa kwenye vyumba zenye vifaa vya kisasa kama taa ya upasuaji na darubini ya kidijitali. Wanaonekana makini na wanafanya kazi kwa ushirikiano mkubwa.

Mwanafunzi, anashika kalamu nyekundu, huku akiandika kwenye daftari la kumbukumbu. Pembeni kuna mafaili ya kijani na bluu, yalioandikwa taarifa za kiafya, yakionyesha ufutiliaji wa huduma kwa mwanafunzi. Mazingira haya yanasisitiza umuhimu wa kliniki shuleni.

mtu wa afya akiwa ameivaa viatu vya matibabu anashikilia na kuelekezwa kwenye bidhaa ya x-ray ambapo mpangilio wa meno ya Juu na ya chini pamoja na kaa yake zinaonekana. Hali hii inaashiria mazingira ya kliniki.

Afisa wa jeshi akiwa amevaa sare na barakoa anampima mwanamke aliyeketi darasani. Mwanamke huyo amevaa mavazi ya kitamaduni yenye rangi angavu huku akionyesha ushirikiano na utulivu. Mazingira ni ya darasa lenye ubao mweusi na dirisha linaloleta mwanga wa asili.

Mabadiliko ya meno kabla na baada ya matibabu ya meno. Hapo awali kulikuwa na pengo kati ya meno ya mbele lakini baada ya matibabu meno yamekarabatiwa na kupangwa vizuri bila pengo.

Daktari akiwa amevalia glavu na barakoa anainama kwa makini akichunguza meno ya mgonjwa aliyeketi kwenye kiti maalum cha matibabu. Mkono mmoja unashikilia mashavu huku mwingine ukitumia kifaa kuchunguza kinywa. Dirisha lenye mapazia nyeupe linaingiza mwanga.

Mwanamke anatabasamu akionyesha meno yake meupe na safi. Ameelekeza kidole chake kwenye jino la juu ishara ya kuonyesha au kuangalia hali ya meno yake. Uso wake unaonekana kuwa na afya akionyesha umuhimu wa usafi wa kinywa katika sekta ya afya.

Mgonjwa ameketi kwenye kiti cha daktari wa meno huku meno yake yakisafishwa kwa kifaa maalum. Amepokea ulinzi wa macho kwa miwani ya kinga na mdomo wake umefunguliwa kwa kifaa cha plastiki. Daktari amevaa glavu na anatumia taa ya buluu kusaidia katika matibabu.

Mwanaume amelala kwenye kiti maalum, huku daktari wa meno akiwa amevaa glavu nyeusi, na kutumia kifaa cha chuma, kukagua ndani ya mdomo wake. Mgonjwa anaonyesha tabasamu la amani, huku macho yakiwa wazi na uso wake ukionyesha utulivu. Mwanga unaingia polepole ikimulika meno yanayong'aa.

Huu ni hali ya dharura ya mto wa nyika, ambapo mwanaume anajitahidi kujidhibiti kwa kutumia tawi. Moto unasambaa kwenye nyasi kavu na moshi umejaa hewani. Tukio hili linaonyesha umuhimu wa kuwa na maandalizi ya dharura na vifaa sahihi vya kukabiliana na majanga ya moto katika jamii.

Mzamiaji aliyevalia mavazi kamili ya kupumulia chini ya maji anaelea kwa utulivu ndani ya bahari kubwa. Samaki wa rangi zambarau, manjano na samawati wanaogelea karibu naye kwa utulivu. Miamba ya matumbawe na mimea ya majini inazunguka maeneo ya chini, ikionyesha uzuri na uhai wa mazingira ya chini ya mwamba.

Chumba kimefumbwa kwa uangalifu na kina vitanda vya hospitali vilivyowekwa kwa mistari. Pembeni kuna kifaa cha kuwatunzia watoto njuti kikiwa tayari kwa matumizi. Juu ya meza kuna kisanduku cha barakoa kilichowekwa karibu na vitanda kikielekea kuwasaidia wahudumu na wagonjwa kupata vifaa vya kujikinga.

Hili ni eneo la huduma za kiafya . Kuna viti vya kusubiria na sakafu safi. Watu wachache wanaonekana wakipata huduma au wakisubiri. Mandhari ni tulivu, na mwanga wa kutosha unaingia.

Katikati ya chumba chenye sakafu ya vigae na pazia lililojengwa kuna kifaa maalum cha hospitali chenye godoro na kijani kinachotumika kuwajibu watuza hudumia watoto wachanga. Kimeunganishwa na paa la joto juu yake, huku mitungi midogo ya oksigeni ikiwa upande ya kulia.

Kifaa cha kimatibabu kilichowekwa juu ya troli la magurudumu kinaonekana kikionyesha data kwenye skrini. Vifaa vya ziada kama nyaya na vipimo vingine vimewekwa kwenye sehemu za chini za troli hilo. Sakafu ni ya vigae vyeupe na watu wamesimama karibu wakiwa wamevaa sare za buluu.

Mtu amelala kifundifundi juu ya kitanda chenye shuka jeupe ndani ya chumba cha hospitali huku mhudumu akiwa amesimama pembeni akimhudumia. Viatu vya mgonjwa vimewekwa chini karibu na kitanda na dirisha kubwa linaleta mwanga wa asubuhi.

Tangazo linauliza kama msongo wa mawazo unakuumiza kiafya. Linaeleza kuwa litakuwa na mjadala kuhusu maana ya msongo wa mawazo na jinsi inavyoathiri afya ya mwili. Tukio hilo litafanyika alhamisi Agosti kumi saa kumi na mbili jioni.

Muuguzi anainama kukagua kitanda katika wodi safi ya hospitali. Vyumba vimepangwa kwa mpangilio mzuri kila kitanda kikiwa na mashine ya wa kisasa na kabati la dawa pembeni . Mabango ya kuhamasisha huduma bora yanapamba kwenye ukuta kwa maandishi yenye matumaini.

Mwanamke mwenye barakoa ya kijani ameshika mtoto mdogo anaye pewa matone ya kinga na mhudumu wa kiafya aliye valia glavu za bluu na koti lenye michoro ya kijani. Mzazi anatazama kwa makini huku mhusika wa kiafya akitekeleza jukumu lake kwa uangalifu.

Mtoto mdogo, amelala kwenye kitanda cha hospitali akipokea matibabu, madaktari yanamtunza kwa uangalivu kwa kufunga bandaji kwenye mkono yake, mtoto huyu amelala jini ya shuka nyekundu na lililo na michoro.

Mama anashikilia mtoto wake kwa upole huku mhudumu wa afya akimpa chanjo ya mapema. Mama huyo anatabasamu kwa matumaini akihamasishwa na huduma anayopokea. Wengine wameketi kwenye benchi wakisubiri huduma wakibeba watoto wao. Kando inaonyeshana vurugu za simba wa afya kwa njia ya kizazi ya watoto.

Kifaa cha kunawia mikono kimeundwa kwa pipa la plastiki ya bluu lililowekwa juu ya stendi ya bati au plastiki, chini yake kuna beseni bomba la kutiririsha maji na sehemu ya kuweka sabuni ya kioevu kikilenga kudumisha usafi na kuzuia maambukizi.

Hapa kuna mlingoti wa chuma wenye kikapu cha mpira wa vikapu kilichofungwa kwa wavu wa rangi tatu: nyekundu, nyeupe, na buluu. Mandhari ya nyuma ni ya anga la buluu, ikiashiria kwamba huu ni uwanja wa nje. Kikapu hiki hutumika kwenye mchezo wa vikapu kwa ajili ya kufunga point .

Mwanaume huyu anaonekana akiwa uwanjani baada ya pambano la ngumi . Uso wake una uvimbe mkubwa juu ya jicho lake la kulia. Anaonekana akiwa amejawa na uchovu na maumivu.

Huu ni mmea wa tiba ya asilia, unao tumiwa kusaidia afya kwa njia ya asili. Imepandwa katika mazingira tulivu na yenye kijani kibichi Ikilea matumaini ya uponyaji wa asili.